Huyu ni kijana ameketi kwenye meza, akisoma au akifanya kazi kwa kutumia kompyuta ndogo. Amevaa vipokeasauti vyeupe na ameshika penseli mikononi, akionekana kuandika au kuchora. Karibu naye, kuna glasi ya buluu yenye penseli ndani yake.

Hawa ni watu kadhaa wakiweka mikono yao pamoja juu ya kompyuta ndogo ikionyesha ushirikiano wao wa kazi pamoja. Mpango wa mkono inaashiria ushirikiano kufanya kazi pamoja au mradi wa pamoja.

Huyu ni mwanafunzi ameketi chini akiwa na kompyuta mpakato. Mikononi mwake anaonekana kuandika au kufanya kazi nayo. Amevalia shati nyeupe na suruali ya jinsi ya buluu. Inaonekana ni maeneoa ya ofisi au nyumbani.

Hawa ni wasichana wawili wadogo wenye tabasamu wakiangalia moja kwa moja kwenye kamera. Wamekaa mbali ya kompyuta mpakato na inaonekana kama wako katika mazingira ya ndani labda darasani au maktaba huku watu wengine wakiwa wamefifia nyuma.

Hawa ni wanafunzi wawili wachanga wakiangalia kompyuta mpakato. Wanafunzi hawa wawili wanaonekana wakiwa makini na wanafurahia kujifunza kupitia kompyuta mpakato. Shirika moja la umataifa la elimu, sayansi na utamaduni linaonekana likihusika katika mpango huu wa elimu.

Huyu ni mwanamke kijana, anayetabasamu akiwa amevalia vipokea sauti. Na anatumia kompyuta mpakato huku akiandika kwenye daftari. Anaonekana akijifunza au anafanya kazi kwa umakini na furaha.

Hawa ni watu watatu. Mmoja anaonekana ameketi na mwinine anaonekana akikaribia mwingine. Mtu mmoia anaangalia kompyuta ya mkononi ambayo inaonyesha skrini yenye rangi nyekundu na kijivu. Kuna karatasi na vijiti vya unati vilivyo tayawanyika mbele ya kompyuta. Nyuma yao kuna bango lenye rangi mbali mbali.

Huyu ni mwanamke anaonekana ameketi meza akifanya kazi. Ana nywele fupi zilizo kunjamana na amefaa sweta nyepesi juu ya shati la rangi ya samawati. Ameegemeza kichwa chake kwenye mkono mmoja huku akionekana kuandika na kutumia kompyuta ndogo kwa mkono mwingine.

Huyu ni mtoto msichana mdogo, mwenye nywele zilizopindwa na amevaa kipokea sauti, na anashika kompyuta kibao. Anaonekana kushangaa au kufurahia kitu anachokiona kwenye kompyuta kibao. Huku kidole chake cha shahada kikiwa kimeangalia juu.

Huyu ni mfanyikazi anayefanya kazi kwenye kompyuta mpakato, na anaandika kwenye daftari. Anaonekana kutabasamu na amevaa miwani. Anaonekana kua katika mazingira ya nyumbani, labda jikoni au sehemu ya kazi nyumbani.

Hawa ni watu watatu wanaonekana kuwa wanawake wakifanya kazi pamoja kwenye meza. Wanakompyuta za mkono na skrini kubwa ya kompyuta wakiongeza mazingira ya kazi ya kushirikiana na kujifunza labda yanahusiana na teknolojia au programu.

Hili ni dhana la kujifunza kuendelea kupitia vielezo mbalimbali, watu wakijihusisha na shughuli tofauti za kujifunza na kukuza ujuzi kama vile kusoma vitabu ,kutumia kompyuta , kushiriki katika mafunzo ya mtandaoni na kusimamia maarifa ,kila kielezo kinawakilisha kipengele tofauti cha safari ya kujifunza na maelezo ya kibinafsi au kikazi.

Huyu ni mtu anayetumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kujifunza mtandaoni. Mtu huyu anaonekana ameketi na mikono yake iko kwenye kibodi ya kompyuta. Skrini ya kompyuta inaonyesha maneno ya online learning na icon ya mwanafunzi aliyehitimu.

Huyu ni mwalimu anayefanya mafunzo ya mtandaoni au mkutano wa video . Anaonekana akieleza au kufundisha jambo fulani, huku mwanamke akionekana kwenye skrini ya kompyuta ya kompyuta yake akisikiliza au kushiriki katika mazungumzo.

Hawa ni wanafunzi kadhaa wakiwa darasani wakitumia komputa ndogo. Mwanafunzi aliye mbele kabisa amevaa kofia na shati la miraba na anaonekana makini kwenye komputa yake. Wanafunzi wengine pia wako nyuma yake wakitumia komputa zao mezani. Mazingira yanaonekana kama shule au kituo cha kujifunza.

Huyu ni mwanafunzi mwenye ameketi kwenye dawati amevaa vipokea sauti vya masikioni na anaandika kwenye daftari akionyesha ushiriki wake katika somo, kompyuta ya meza inaonyesha skrini ya mkutano wa video ambapo mwalimu anaonekana akifundisha mwanafunzi wegine kadhaa wakiwa kwenye simu.

Hawa ni watu wawili wazima wakiwa wamekaa nje kwenye meza. Mwanamume aliye mbele ameshika kikombe na anaandika kwenye karatasi au daftari, huku kompyuta dogo ikiwa mbele yake mezani. Mwanamke aliye nyuma anashika kikombe kingine na anaonekana kutumia kompyuta dogo pia. Mazingira yanaonekana kuwa ya utulivu .

Huyu ni muuguzi aliyevaa mavazi ya matibabu, skrabu na stethiskopu. Ameketi kwenye dawati, akitumia kompyuta ndogo na kusoma karatasi. Anaonekana kuwa muuguzi wa kitaalam wa afya anayefanya kazi au anayejifunza.

Hii ni elimu ya kidijitali inaonyesha mtu akiwa ameshikilia kompyuta kibao. Kuna simu ya mkononi na kikombe pembeni ya kompyuta kibao. Picha inaonyesha jinsi ya kutumia inavyoweza kutumika kwa usalama na mawasiliano.

Masomo ya kidijitali: inaonyesha watu watatu wakiwa wamekaa kwenye meza na wengine wakiwa kwenye skrini kubwa, wakifanya mkutano wa video. Kuna mmea mdogo na kompyuta ndogo kwenye meza. Ukuta wa nyumba umepandwa kwa rangi tofauti.

Huu ni chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa, ambao vinaonekana kua katika hosteli au bweni. Vitanda hivi vina fremu za mbao na magodoro pamoja na matandiko ya rangi ya blue . Sakafu ya chumba ina vigae, na kuna dirisha lenye mapazia yanayoonekana wazi upande wa nyuma.

Huu ni ukumbi mkubwa wa mihadhara au darasa katika chuo kikuu. Ndani ya ukumbi kuna idadi kubwa ya wanafunzi walioketi kwenye viti. Wanafunzi hao wako kwenye somo au mkutano. Baadhi ya wanafunzi wameinua mikono yao, labda wakiuliza maswali au kushiriki katika majadiliano.

Hili ni chumba kilicho na vitanda viwili vya gorofa vinavyotengenezwa kwa mbao nyeusi, yenye magodoro na mito ya rangi ya bluu. Sakafu ni ya vigae na kuna pazia ya rangi ya bluu kwenye dirisha upande wa kushoto.

Hawa ni kundi la watu wengi wao wakiwa wamekaa chini sakafuni katika chumba kikubwa inachoonekana kama ukumbi au jumla la mchezo. Mbele yao kati ya ukumbi kuna mwanaume mmoja amesimama anayeonekana kama mwalimu au kiongozi akiongoza na kundi hilo.

Huu ni maktaba au chumba cha kusomea. Inaonekana kua na rafu za vitabu zilizojazwa vitabu na meza kadhaa na viti vya kusomea au kufanya kazi. Kuna mwanga wa kutosha unaoingia kupitia madirishani.

Huu ni ukumbi mkubwa wa ndani unaonekana kama uwanja wa michezo au ukumbi wa afya. Sakafu inaonekana kuwa ya mchezo labda ya padminto au mpira wa kikapu ikiwa na mistari iliyochorwa. Kuna mabango kadhaa yamesimama, meza za mbao na viti vimepangwa kwa umbali upande wa kulia.

Huu ni ukumbi ama darasa linaonyesha safu kadhaa na miti na meza zilizopangwa kwa ajili ya wanafunzi au washiriki. Viti na meza vinaonekana kuwa vimetengenezwa kwa mbao na chuma na viti vinaonekana kuwa na sehemu ya kukalia zilizotengenezwa kwa mbao nyepesi na mikongo meusi. Ukumbi unaonekana kuwa wazi na wenye nafasi na kuta nyeupe na sakafu iliyo na kitu.

Hili ni chumba chenye vitanda viwili vilivyotandikwa na shuka za kijani kibichi. Kuna neti za mbu zinazoning'inia juu ya kitanda. Ukutani kuna picha iliyowekwa kwenye fremu na kabati. Taa mrefu inatoa mwanga wa kutosha ndani.

Huu ni darasa dogo lenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa safu. Meza na viti vinaonekana kuwa vya mbao na vimetumika kwa muda mrefu. Chumba kinaonekana kuwa na mwanga wa kutosha, labda kutoka dirishani au taa za juu ambazo hazioonekani wazi.

Hili ni chumba cha bwenini chenye vitanda vya ghorofa. Kila kitanda kina godoro lililofunikwa kwa blue , na kuna njia katikati ya vitanda. Inaonekana kua ni chumba cha kulala cha wanafunzi, labda katika shule la bweni au kituo cha mafunzo ya ufundi.

Hili ni darasa tupu lenye madawati na viti viliyopangwa kwa safu. Kuna madirisha makubwa kadhaa yanayoingiza mwanga na ubao mweusi upo upande mmoja wa ukuta. sakafu imeundwa na vigae vyeupe.

Huu ni chumba cha kulala , kina kitanda cheupe, kiti chenye muundo na meza ndogo ya kazi iliyo na kiti karibu na dirishani. Kuna taa ya dari na pasi kwenye dirishani. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimetulia.

Huu ni darasa tupu lenye madawati na viti vilivyopangwa kwa safu. Ubao mweusi nyuma na madirisha upande wa kushoto yanaruhusu mwanga kuingia. Inaonekana kama darasa la shule ya msingi.

Hili ni maktaba iliyojaa watu, wengi wakiwa vijana wakisoma au wakifanya kazi kwenye meza .kuna rafu mingi za vitabu zimepagwa kwa nyuma. watu wameketi kwa viti na meza za mbao wengi wanaonekana wakitumia kompyuta ndogo.

Huu ni ndani ya ukumbi kubwa wa mkutano. Ukumbi imeandaliwa kwa ajili ya tukio, ukiwa na viti vingi vyeupe vilivyopangwa kwa safu ndefu. Kuna meza chache zilizopangwa katikati ya viti. Jukwaa linaonekana mbele likiwa na mapambo kama ya hema yenye rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi na skrini kubwa za kuonyesha video.

Hili ni maeneo ya shule. Inaonyesha jengo la gorofa ambalo linaonekana kuwa shule au taasisi nyingine. kuna barabara ya udongo inaoonyesha kuelekea jengo hilo, na pande zote mbili za barara kuna nyasi na chuma.

Hili ni maeneo la shule katika ndani ya maktaba ya simu au sehemu ya maktaba. Inaonyesha rafu zilizo jaa vitabu na watu kadhaa wakiangalia vitabu au wakitembea ndani ya nafasi hiyo.

Hili ni maabara ya kompyuta au chumba cha kompyuta, kuna safu ndefu za meza na viti na kila meza ina kompyuta ,chumba kina taa za dari na ukuta za buluu na nyeupe inaonekana kuwa nafasi kubwa inayotumika kwa masomo au kazi inayohusiana na kompyuta.

Hawa ni kundi la watu wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kama darasa au chumba cha mikutano. Watu hao wameketi kwenye viti na meza baadhi yao wakiwa wameelekeana na wengine wakitazama mbele.

Hili ni kitanda cha ghorofa cha mbao ndani ya chumba. Kina ngazi za kupanda kuenda ghorofa ya juu. Kuna kabati yenye rangi ya kahawia. Mbali kidogo kuna dirisha inayoingiza mwangaza. Sakafu imeundwa na vigae vya mbao.

Huu ni lango la kuingia kwa hosteli inayoitwa, New Executive. Lango lina maandishi yanayosomekana, New Executive Ladies Hostel. Anga ni ya blue , na inaonyesha kua wazi, kuashiria ni mchana.

Hili ni chumba chenye kaunta ndefu na makabati ya chuma. Vifaa kadhaa viko juu ya kaunta. Hili ni maabara au eneo la kazi. Mwanga wa kutosha unaingia kupitia dirisha au malngo wa kioo upande wa kulia.

Hili ni chumba chenye vitanda viwili. Kitanda kimoja cha kawaida na kitanda kimoja cha ghorofa. Vitanda vyote vina fremu za chuma na makondole lenye mabomba. Kuna dirisha kubwa nyuma ya kitanda cha kawaida likionyesha mazingira ya nje yaliyofichwa kidogo. Chumba kinaonekana kuwa na ukuta nyeupe na sakafu ndaizi.

Hawa ni kundi la wanafunzi wakuuzi wakifanya mazoezi na matibabu kwenye bandia anayelala kitandani. Wanafunzi hao wamevaa sare zinaofanana na zile za wafanyikazi wa afya na wanazunguka kitanda hicho wakifanya utaratibu mbalimbali pia kuna vifaa vya matibabu vinaonekana pembeni mwa kitanda.

Huu ni maeneo ya shule katika maktaba. Kuna mtu ameketi kwenye dawati akisoma au akifanya kazi huku vitabu vingi vikiwa vimepangwa kwenye rafu ndefu zinazozunguka nyumba. Kuna madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili.

Hili ni chumba cha kulala, chenye vitanda vya ghorofa, chumba kinaonekana, kuwa na vitanda viwili vya ghorofa, na, kuna matandiko meupe, kwenye vitanda. Mwanga unaonekana kuingia kutoka dirishani, au kuna taa ndani ya nyumba.

Hili ni chumba cha kulala. Ndani ya chumba kuna kitanda kilichofunikwa na shuka ya blue , kabati ndefu ya mbao yenye drawer , na kiti chenye rundu la karatasi juu yake. Pia kuna chupa, na vitu vingine juu ya kabati.

Hili ni chumba cha kulala chenye vitanda viwili, kila kitanda kina meza yake ya kusomea na viti viwilli. Kuna rafu za vitabu na vitu vingine ukutani juu ya meza. Dirisha lenye mapazia liko upande wa kushoto.

Hii ni mazingira ndani ya darasa yenye ubao mweupe meza na viti kuna mwalimu mmoja na wanafunzi kadhaa mwalimu anaonekana akifundisha au kueleza kitu kwenye ubao na wanafunzi wako makini wakifuatilia.

Hii ni maeneo ya elimu. Inaonyesha kitanda cha ghorofa chenye matandiko ya buluu na nyekundu. Kuna makabati karibu na dirisha lenye pazia. Hii inaweza kuwa picha ya chumba cha kulala katika hosteli.

Maeneo ya elimu, inaonyesha chuo kikuu cha KCA. Kuna jengo kubwa lenye paa la kahawia na barabara inayopita mbele yake. Pia kuna stahalama ya chuo kikuu na miti mingi.

Maeneo ya elimu. Inaonyesha wasichana wawili wakicheza mchezo wa makogo. Mmoja amevaa shati la rangi ya samawati na mwingine amevaa shati chekundu. Wote wawili wanashikilia vijiti vya makogo na wanaonekana kuwa wanajifurahisha.

Maeneo ya elimu. Inaonyesha jengo lenye njia ya kupita enye uzio wa buluu. Jengo lenyewe lina rangi nyeupe na lina madirisha. Hili jengo ni ya YMCA, ni shirika la kimataifa la Kristo inayohudumia vijana na jamii bila ubaguzi.

Hili ni maeneo ya elimu inaonyesha kitanda kinamatandiko ya buluu yenye muundo wa mraba na shuka nyeupe kitanda kikokatika nyumba chenye kuta za rangi ya waridi.

Kinaonyesha chumba cha mapumziko na zamani za mbao. Kuna viti na sofa zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Zinaundwa eneo la mapumziko. Chumba hicho kina madirisha makubwa yanayoangazia ndani na ukuta zilizojengwa wa mawe.

Hii ni maeneo ya elimu. Inaonyesha maabara iliyojaa vifaa mbali mbali vya kisayansi. Kuna vifaa kama vile vikombe, vya kupimia chupa za kemikali na vifaa vingine vya kimaabara.

Hawa ni kundi la wanafunzi wakiwa wamesimama mbele ya basi la shule. Basi hilo lina maandishi ya Thika Road Christian School, iliyoandikwa kwa herufi kubwa upande wake. Wanafunzi wengi wamevaa sare zinaofanana zilizoashiria kuwa wao ni sehemu ya shule hii.

Hili ni elimu ya sekondari. Inaonyesha mtu ambaye anaonekana kuwa mwanasayansi au mwalimu wa kemia akifanya jaribio la kemia. Amevalia miwani ya kinga na anashikilia chombo cha kimiminika. Mezani mbele yake kuna vyombo vingine vya maabara.

Hawa ni wanafunzi wawili wanaonekana wamesimama mbele ya ubao wa maonyesho labda kwenye maonyesho ya sayansi au mradi wa shule. Wako chini ya hema au kivuli na mmoja wao amevaa sare ya shule yenye sketi ya miraba. Wanaonekana wanatazama au kurekebisha kitu kwenye ubao.

Hili ni elimu ya sekondari. Inaonyesha kundi la watu, wakiwa wanafunzi wamevalia sare. Wamesima nje karibu na jengo kubwa, lenye paa jekundu. Inaonekana wanafunzi wako shughuli flani ya nje, wakipanda miti kwani kuna mimea midogo ardhini na ardhi inaonekana kuwa imeandaliwa kwa ajili ya kilimo.

Huyu ni mwanaume mwenye ameketi kwenye sofa jeupe. Anavalia nguo za kawaida na anaonekana kutazama kitu mbele yake, labda kusoma au kutumia kifaa. Eneo zima limejaa vitabu, kuonekana ni maktaba au chumba cha kusomea.

Hii ni elimu ya sekondari, inaonyesha walimu watatu wakisimama kwenye chumba. Walimu hao wanavaa nguo za rangi tofauti na wanaonekana wakizungumza au kushirikiana. Chumba kina mapambo ya baluni na inaonekana kuwa na ukuta nyeupe.

Hawa ni watu watatu wakichora. Mmoja anaonekana kua mwalimu au mlezi, akimsaidia mwingine ambaye anaonekana kua mwanafunzi au mtu mwenye mahitaji maalumu , kuchora picha ya mafumbo, yenye rangi mbali mbali kwenye turubai. Mwanafunzi anaonekana alifurahia kutabasamu.

Huyu ni mvulana aliye na ugonjwa wa kupooza ubongo akiwa kwenye kiti cha magurudumu na akisaidiwa na mwanamke huenda ni mlezi wake au mwanachama wa familia wakiwa kwenye ukanda wa jengo.

Huyu ni mtu ambaye anaoneka kuwa na ulemavu, ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo, Anaangalia skirini ya kompyuta ndogo, na anaonekana kujishughulisha na kazi au shughuli fulani.

Huyu ni mwanamke anayeonekana kuwa mwalimu au mtaalamu akisaidia mtoto mdogo aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu wako ndani ya chumba kinachoonekana kuwa darasa au chumba cha matibabu chenye ubao mweupe uliopambwa na mchoro nyuma yao.

Huyu ni mwanamke kijana akitabasamu na kupeana mkono kupitia kompyuta ndogo, anaonekana kuwa kwenye simu ya video au daraja ya mtandaoni akionyesha furaha na shirikiano.

Huu ni mwanamke na kijana mlemavu wakiwa wamekaa kwenye meza, labda ndani ya nyumba ua kituo cha huduma. Mwanamke anaonekana akimfundisha au akicheza na kijana huyo, akimwelekeza kitu kwenye kitabu au kibodi iliyo mbele yao.

Huyu ni mwalimu akimsaidia mwanafunzi darasai. Mwalimu mwenye nywele nyeusi zilizokotwa ameketi karibu na mwanafunzi ambaye anaonekana kuwa n aulemavu na ameketi kwenye kiti cha mbao.

Huyu ni mwanaume na msichana mdogo, wakiwa wameketi mezani wakitumia kompyuta kibao. Mwanaume huyu anaonekana kumsaidia au kumfundisha huyu. Wote wawili wanaonekana kufurahia na kutabasamu.

Huyu ni mvulana mdogo ambaye anaonekana kuwa na umri wa shule ya chekechea. Amevaa miwani na anatumia kifaa cha kusaidia kutembea. Mvulana huyu amesimama ndani ya kifaa hicho ambacho kina magurudumu na muundo wa kusaidia usawa na anaonekana kutazama mbele yake kwa tabasamu.

Huyu ni mtoto mwenye ulemavu wa kimwili aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akichora pamoja na mwanamke mzima ambaye anaonekana kuwa mwalimu au mlezi wake. Wote wawili wanaonekana kufurahia shughuli hio huku wakitabasamu na kuangaliana kwa furaha.

Hawa ni kundi la watu wanne, wameketi kwenye meza labda darasani au makutano. Mwanamke mmoja aliyevaa miwani anaonekana akishikilia mkono au vifundo vya mkono vya watu wawili walioketi mbele yake, huku mwanamke mwingine akionekana nyuma yao.

Huyu ni mtoto mdogo, anaonekana kuwa mvulana akiwa ameketi na anacheza na vitu vidogo vya rangi mbalimbali. Huenda ni midalabu ya kuchezea au vipande vya mchezo. Anaonekana kushughulika kwa makini na shughuli hiyo, akiwa ametazama chini kwa umakinifu kwenye vitu hivyo.

Hawa ni mwalimu na mwanafunzi mdogo wakiwa darasani. Mwalimu huyo anaonekana akimfundiska au kueleza kitu mwanafunzi huyo ambaye anakaa ju ya dawati au meza. Kuna vitabu au vifaa vingine vya kujifunza nyuma yao kwenye rafu.

Huyu ni mtoto mdogo, anayeonekana mwenye furaha akipiga kinanda. Ana tabasamu kubwa usoni mwake, na amevaa fulana nyekundu, juu yake. Mtoto ana umri mdogo, anaonekana mchangamfu na mwenye furaha. Mtoto anapiga kinanda, au mikono yake imewekwa kwenye ufunguo za kinanda.

Huyu ni mwalimu akifundisha wanafunzi wawili kijana na msichana ambao wanaonekana kuwa viziwi au wenye matatizo ya kusikia kutokana na vifaa vya usikivu wote watatu wanatumia lugha ya ishara huku mwalimu akiwa amevaa kipasa sauti na anaonekana kuwa na tabasamu usoni.

Huyu ni mtu mwenye ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta na amevaa vipokea sauti. Inaonekana yuko ndani ya chumba chenye dirisha refu yenye mapazia. Mtu huyo anaonekana akifanya kazi au kusoma akiwa na kitabu au madaftari .

Hawa ni watu watatu jikoni au sehemu ya kupika ,Wakishughulisha na kutengeneza chakula. mwanamme mmoja mwenye miwani na kofia, ameketi kushoto akionekana akitazama, au kusaidia. Mwanamke mwingine mwenye nywele zilizopinda amesimama katikati ,akionekana kumsaidia mwanaume aliyesimama kulia.

Hawa ni wanawake wawili. Moja ameketi kwenye kiti cha rangi ya chokaa, mbele ya kompyuta mpakato, akiwa amevaa kifaa kinachofanana na kifaa cha microvipack au biovipack , kichwani. Mtu mwingine amesimama karibu naye na anaelekea kwenye skirini ya kompyuta, labda akimsadia au kumpa maelekezo.

Huyo ni mwanafunzi kijana labda mwenye umri wa miaka kumi na tatu au zaidi akiwa ameketi kwenye meza na kuandika au kuchora kitu kwenye karatasi kwa kutumia penseli. Anaonekana mwenye furaha au ameridhika hakitabasamu kidogo na anaonekana kujishughulisha na kazi yake.

Hili ni elimu ya mahitaji maalum inaonyesha mwalimu akimsaidia mwanafunzi kutembea kwa kutumia kifaa cha kusaidia kutembea ndani ya nyumba. Wote wawili wanaonekana wakitabasamu na kucheka kuashiria mazingira ya furaha na usaidizi.

Huyu ni mwanamke na mwanaume wakizugumza na kuonekana mwanamke anatumia lugha ya ishara. Wamekaa ndani ya nyumba au ofisi na mwanamke anatabasamu huku akimwangalia mwanaume. Mwanaume anaonekana kumsikiliza mwanamke.

Huyu ni mwalimu, na mwanafunzi, akifurahia pamoja mezani, wakiwa na kitabu wazi, mbele yao. Mwanafunzi anaonekana kuwa na ugonjwa wa down's syndrome na anacheka kwa furaha huku akishika mwalimu mkono, ambaye pia anaonekana kufurahia, na kucheka.

Huyu ni mwalimu mwenye miwani na nywele ndefu, akimfundisha au akicheza na mvulana mdogo. Wote wawili wamejikita kwenye meza wakicheza na seti ya chai ya kuchezea yenye rangi ya waridi.

Hawa ni kundi la wanafunzi wanne wakiwa wametabasamu na mmoja wao ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Wanafunzi wote wanapnekana wamevaa sare za shule zikiashiria mazingira ya elimu au shule. Mandhari ya nyuma yanaonekana kuwa buluu na kuna matone ya maji yakiongeza hisia ya utulivu.

Hii ni elimu ya mahitaji maalum. Inaonyesha mtoto mchanga, akiwa amefunika maskio yake kwa mikono yake. Hii inaweza kuashiria kuwa mtoto huyu anahisi kelele au msongo wa mawazo. Watoto wengine wanawezakuwa wameketi kwa sauti na kelele na hii inaezafanya wajiskie wasiwasi au wasio na raha.

Hii ni elimu ya mahitaji maalum, inaonyesha mwanafunzi ameketi kwenye kiti cha magurudumu akifanya kazi kwenye kompyuta mpakato. Anaonekana kuwa katika mazingira ya shule. Mbele yake kuna wanaume wawili wameketi.

Hili ni elimu ya mahitaji maalum, inaonyesha mwalimu akimsaidia mwanafunzi mdogo kuongea, mwalimu anaonekana mwenye furaha na mtoto anaonekana kuskiza kwa makini.

Hii ni elimu ya mahitaji maalum. Inaonyesha mwalimu na mwanafunzi wakifanya ishara za mkono katika darasa. Wote wawili wanaonekana wenye furaha. Mwalimu amevaa fulana ya rangi ya samawati na mwanafunzi amevaa fulana ya rangi ya samawati na nyeupe.

Mahitaji maalum inaonyesha mtoto mchanga mwenye utabasamu akicheza na rangi. Mtoto huyu anaonekana kuwa na ulemavu lakini anafurahia anayofanya. Amekaa kwenye meza na anavaa aproni ya kijani kibichi.

Elimu ya mahitaji maalum, inaonyesha mvulana mwenye furaha, akikaa kwenye kitu cha magurudumu darasani. Mvulana huyu anatabasamu sana na anaonekana kuwa anashiriki katika shughuli ya kusoma au kujifunza.

Hii ni elimu ya maitaji maalum. Inaonyesha mwalimu mmoja na wanafunzi wawili. Mmoja wa wanafunzi ameketi katika kiti cha magurudumu na anacheza gitaa ndogo na mwingine anacheza na vitu vya kuchezea kwenye meza. Mwalimu anaonekana mlezi au akifurahia shughuli za watoto.

Hii ni elimu ya mahitaji maalum inaonyesha kundi la wanafunzi wakiwa wameketi karibu na meza huku wanafunzi mmoja akiwa kwenye kiti cha magurudumu. Wote wanaonekana wakiwa wanashiriki katika shughuli ya kujifunza.

Hii ni elimu ya mahitaji maalum , inaonyesha mwalimu mmoja na wanafunzi wawili ,moja ya wanafunzi ameketi katika kiti cha mangurundumu anapinga kitado, mwingine anacheza na vifaa vya kuchezea mezani. Mwalimu amesimama nyuma yao na anatabasamu.

Masomo ya mahitaji maalum, inaonyesha mwanafunzi mdogo akiwa anacheza na mwalimu. Mtoto anaonekana akiongea au akifanya ishara na mwalimu anaonekana akimweleza kwa kidole.

Hii ni elimu ya mahitaji maalum. Inaonyesha wanafunzi wamevaa sare za rangi ya buluu wakiwa wametabasamu na kuweka ishara za mikononi. Wanaonekana kuwa na furaha na wanaweza kuwa katika shule ya kuchekechea au kundi la marafiki.